Mzee ameketi akipokea chanjo begani. Mtaalam wa afya amevaa glovu na anafanya kazi kwa umakini. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakisubiri zamu. Wengine wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali.

Hii ni karibu na chupa ya dawa ,chupa ya rangi ya kahawia imelala upande na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika kwenye meza ya mbao kuna kidoge kimoja kimekaa juu ya kifuniko cha dhahabu.

Mwonekano huu unaonyesha mkusanyiko wa chupa ndogo za kioo, zenye unga ndani yake. Kila chupa ina kifuniko cha fedha kilichofungwa vizuri baadhi ya chupa hizi zimesimama wima.

Madaktari watatu wanafanya kazi pamoja. Wote wamevaa mavazi ya kijani kibichi ya upasuaji. Kila mmoja amefunika kichwa, mdomo, na pua zake.

Kifaa kidogo cha kupima kiko katikati kina kifuniko chekundu na kina kiowevu cha rangi ya dhahabu ndani, lebo yake ina maandishi chini yake kuna matunda matatu ya samawati.

Kuna mwanamke mgonjwa aliye lala kitandani hospitalini. Amevaa kifaa cha kupumulia kwenye uso wake. Muuguzi anasimama karibu naye. Muuguzi amevaa sare ya samawati, amefunika kichwa, navamevaa glovu na barakoa.

Tunawaona wanawake wawili na mtoto. Mtaalamu mmoja amevaa nguo ya daktari na miwani. Wa pili amevalia vazi la rangi ya manjano na amevaa hijabu. Mtoto amelala na mtaalamu mmoja anashika mkono wake.

Mkono wa mtu mmoja unashikilia chupa mbili za dawa. Moja ina kifuniko cha rangi nyekundu na nyingine nyeupe. Kuna pia pakiti ndogo za dawa zingine. Chupa zote zimeandikwa majina ya dawa na alama za duka.

Mwanamme anafanya utafiti ndani ya maabara, akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa. Anashughulikia mirija ya kupima yenye vimiminika vya rangi ya kahawia.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Mtaalam amevaa glovu na ameinama juu yake. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa na mtaalam ameingiza chombo kinachotoa mwanga wa samawati.

Mtoto mdogo amevalia shati lenye milio ya njano na nyeusi, anaonyesha hisia ya hofu, na uchungu usoni mwake, watu wawili wakiwa wamevaa glavu nyeupe wamemshika kwa uangalifu mkubwa.

Kifaa maalumu cha kunawa mikono. Kimeundwa kwa msingi wa chuma cheusi. Juu yake kuna tanki kubwa la maji la kijani. Chini yake kuna sinki ya rangi sawa. Bado chini kuna ndoo jeupe na kwenye kifaa kuna sabuni ya maji.

Huu ni mwonekano wa barabara wenye maji mengi ya mvua . Gari mbili za manjano zimekwama ndani yake, maji yanafikia magurudumu Yao. Pempeni kuna muendesha gari ambaye amevaa shuka nyekundu na nyeusi .

Chumba zenye watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki, mtaalam amevaa nguo nyeupe na taa kichwani, ameketi mbele ya mwanamke akiongea na yeye, mwanamke amevaa shati nyekundu na kijani.

Wanawake wawili wanajaribu kutoa maji machafu katika kwenye mlango wa nyumba yao. Mmoja amevalia suruali ya jeans anatumia ndoo kutoa maji hayo, mwingine amevaa barakoa na fulana nyeusi anatumia chupa ya plastiki.

Sanduku jekundu na jeupe la dawa, liko wazi. Kuna maelezo, juu ya bidhaa, ambayo yanasema kuwa, ina virutubisho vya chuma. Kuna picha ya seli nyekundu za damu na maelezo ya namna dawa hiyo inavyo usaidia mwili.

Mahali hapa panaonekana kituo cha afya, watu kadhaa wamesimama na kuketi, wote wamevaa barakoa bango kubwa linaonekana nyuma likionyesha kanuni za kuzuia COVID , mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe.

Watu watatu wamesimama kwenye chumba cha utafiti. Mwanamke mmoja mwenye suti nyeupe na barakoa anazungumza na mwanamke mwingine mwenye suti nyeupe na barakoa huku mwanamume ameketi kwenye kiti akiwa amevaa shati la kijani.

Mama na daktari wanatibu mtoto mchanga, mwanamke amevalia kitambaa cha rangi ya kijani kichwani, na koti jeupe akimwangalia mtoto kwa makini mama mwingine amebeba mtoto mchanga.

Wanaume wawili wanakimbia huku wakijaribu kuwafukuza wadudu wadogo ambao ni nzige wanaozunguka katika eneo lenye mimea iliyokaushwa na jua, mmoja wao amevaa shati la rangi ya samawati.

Tunawaona wataalam wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum, ya kujikinga na maradhi, mmoja amevaa suti ya manjano na barakoa yenye kichujio, ana glavu za kijivu na glavu ya kijani.

Bidhaa kadhaa za miti shamba zimewekwa kwenye meza. Kuna chupa nyeupe ambayo ina maandishi, Leoki inaondoa maumivu. Pia kuna madawa mengine yenye majina. Kuna bango la kibayolojia la mwili wa binadamu nyuma.

Hii ni labu kavu iliyofungwa kamba nyeupe na shanga nyekundu na nyeusi, imeegeshwa juu ya chupa cha plastiki, katika sehemu ya nyuma, kuna vyombo vingi vya plastiki vya rangi mbali mbali, kama nyekundu na samawati.

Muguzi mwanamke amevalia sare ya samawati, miwani na ana nywele zilizosokotwa. Amelowa na ameinama, akimwangalia mtoto mchanga ambaye amelala kwenye chumba, cha plastiki cha hospitali.

Hii ni mikono miwili ya mtu, mkono mmoja unashika chupa ya dawa. Dawa hizi ni vidonge vyenye rangi ya manjano na vina umbo la mviringo. Dawa hizi zinamwagwa kutoka kwenye chupa,

Mwanamke amesimama akiosha mikono yake kwenye tangi ya maji. Ameziba uso kwa kitambaa cha rangi ya majano. Mtoto amesimama karibu naye akimwangalia. Tangi la maji ni jeusi.

Sanduku cheupe ndogo limejaa dawa nne kifungashio hiki kina virutobisho muhimu vya kalisiumu ambavyo husaidia mwili kujenga mifumba imara.

Katika chumba cha matibabu, mwanamme amekaa kwenye kiti cha meno yuko amelala akiwa amefunikwa na kitambaa cha rangi ya samawati akionyesha utulivu. Wataalamu wawili wa meno wamesimama mbele yake wakifanaya kazi yao kwa umakini.

Chungu kidogo cha udongo unatoa moshi mwingi. moshi huo unapanda juu kuelekea hewani. Chombo hiki kina muundo wa kipeekee na mistari iliyochorwa kwa ustadi. Kinakaa juu ya meza na kimezungukwa na vitu vingine.

Chupa ya dawa imepigwa picha, dawa hizi zina virutubisho vya chuma na inaweza saidia kurejesha afya ya mwili chupa hii ina vidonge sitini ndani ufungashio una maelezo yanayoonyesha dawa hizi husaidia mwili kupata nguvu.

Mwanamke amesimama mbele ya kundi la wanawake wengi walioketi. Wanaonekana kumsikiliza. Milima inaonekana nyuma ya kundi hilo na pia kuna nyuma chakavu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akiwa amevaa nguo ya njano na shanga nyingi shingoni. Mtaalamu wa afya amevalia jezi ya manjano na samawati. Anampa sindano kwenye bega lake.

Daktari mwanaume amevalia shati jeupe na amemwinamia mwanamke. Anamchunguza sikio kwa kutumia kifaa maalum, akimwangalia kwa umakini mkubwa. Mwanamke huyo, amevalia koti jeusi na shati jekundu.

Wanaume kadhaa wamesimama kwenye kingo za mto. Mwanaume mmoja amevalia jaketi la manjano. Anambeba mwingine mgongoni akivuka mto wenye kina kirefu.

Hii inaonyesha daktari au mtaalamu wa afya akimsaidia mwanaume mwanaume amevaa kanzu nyeupe na anapiga magoti kwenye zulia la rangi nyingi, anamshika mwanaume akimsaidia kutembea kwa mikono na magoti.

Daktari amevaa koti jeupa, saa ya dhahabu na tochi ya kichwa. Anashika kifaa kidogo labda autoskopu mikononi mwake. Barakoa yake imeshushwa chini ya kidevu.

Wanawake wawili, daktari mmoja na msaidizi wake, wanatibu meno ya mgonjwa mwanamke. Daktari na msaidizi wamevalia glovu, barakoa, na sare. Mgonjwa ameketi kwenye kiti.

Hapa kuna masanduku manne ya dawa za chanjo. Masanduku haya yana rangi nyeupe na mistari ya rangi ya manjano na samawati. Inaonekana yamerundikwa juu ya meza ya kahawia.

Mtaalam wa afya amesimama amesimama akimhudumia mgonjwa amekishika kichwa cha mgonjwa kwa uangalifu, mtaalam amevaa nguo ya rangi ya samawati glovu na barakoa.

Sindano ya chupa ndogo ya dawa ya chanjo imewekwa juu ya meza ya samawati. Chupa hii ina maandishi. Nyuma yake kuna chupa nyingine nyingi za dawa ya rangi nyeupe.

Muuguzi mwanamke aliyevaa vazi la samawati na barakoa, anachanja mkono wa mzee aliyevaa kofia. Mzee huyu ameketi kwenye kiti cha plastiki mbele ya ukuta ulio na matangazo.

Sanduku jeupe la dawa, lina jina, lililoandikwa kwa herufi kubwa za samawati. Hapo chini, kuna maneno yaliyoandikwa kwa herufi ndogo. Upande wa kulia wa sanduku, kuna dora la rangi ya samawati na manjano, likionyesha ishara ya biashara ya kampuni.

Meza yenye bidhaa mbalimbali za matibabu kuna chupa tatu ndogo za kioo zenye mafuta ndani kuna sabuni mbili za kijani na chupa kubwa ya kahawia iliyo na unga ndani.

Wanawake wawili na wanaume wawili wamesimama pamoja, mwanamke mmoja ameketi huku akimshikilia mtoto mdogo mwenye shati la samawati, mwanamke mwingine ameinama mbele akijaribu kutoa huduma.

corridor inasafishwa na watu wawili wamevalia suti maalum nyeupe za kinga , glavu za samawati na barakoa mtu mmoja anapuliza dawa ya kusafisha sakafu , mwingine anafuta sehemu ya kaunta kwa kitambaa cha manjano.

Haya ni maandalizi ya mizimu. Kuna vitu vingi vimetawanyika kwenye kitambaa chekundu na cheusi. KUna ndoo nyeupe iliyojaa majivu, vibatari na vipande vya sigara. Kwenye sahani nyekundu kuna mizizi, mimea na vinu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akisubiri chanjo. Anavaa shati la pinki na barakoa la rangi ya kijani kibichi. amebeba karatasi mkononi. Mwanamke mwengine anampa chanjo.

Moto mkali unateketeza jengo, nyumba hii inafunikwa na moto mwekundu, moshi mweupe unainuka angani, paa la bati linaonekana likiteketea, hali hii ni mbaya na inahitaji msaada wa haraka.

Muuguzi mwanamke aliyevaa koti jeupe anachanja mguu wa mtoto mchanga. Mama wa mtoto huyo amekaa karibu naye akimwangalia mtoto. Kuna watu wengi wenye wameketi nyuma yao.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao wa rangi ya kijivu akiwa na tabasamu usoni, anashika suruali ndogo ya ndani akimuonyesha mtu aliyekaa mbele yake, mwanamke mwingine, amekaa akimwangalia.

Mwanamke amevalia shati la manjano, barakoa na miwani na ameketi kwenye kiti, akimzungumzia mama mwingine. Anawaeleza umuhimu wa kufanya vipimo. Kwenye meza, kuna chupa ya kusafisha mikono.

Tunayo chupa ndogo ya dawa, chupa hii ina rangi nyeupe kwenye chupa kuna maandishi , maandishi mengine madogo madogo dawa hii inatumiwa kwa sindano.

Katika kliniki ya meno, mwanamke mtaalamu amevaa koti jeupe na barakoa na kofia ya kulinda nywele zake. Anazungumza na mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye kiti cha meno.

Tunauona mto yenye maji mekundu na matope . Kando ya mto kuna majengo mengi yaliyojengwa kwa mawe na mabati. Baadhi ya nyumba hizo zimebomoka. Kuna mabati, nguo na mbao ambazo zimeelea kwenye maji.

Hii inaonesha meza ya mviringo iliyotengezwa na mbao ikiwa na chupa nyingi za glasi za rangi tofauti. Chupa hizi zinavitu ndani yake na zimepangwa vizuri.

Haya ni mafuriko barabara na maeneo yote yamefunikwa na maji mengi ya mvua kuna gari ndogo la mizigo lina jaribu kuvuka barabara iliyo jaa maji liko katikati ya barabara.

Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya wadi ya hospitali. Mtoto amesimama mbele. Amevaa fulana ya rangi nyekundu akimtazama daktari au nesi aliyevaa kanzu nyeupe.

Katiak shamba la mboga mtu amevalia mavazi maalum ya kinga akipulizia dawa kwenye mimea. Amesimama katikati ya mimea na anabeba tanki kubwa la kijani mgongoni.

Mwanamke ameketi akiwa amevalia nguo za rangi ya kijani na sweta ya rangi ya kijivu, ana miwani, kitambaa cha zabarau kichwani na barakoa ya samawati. Anapokea chanjo kutoka kwa muhudumu ambaye amevaa blauzi ya samawati na amemshika mkono wake kwa upole.

Watu wawili wanashugulika na mtoto, mmoja ameshikilia kidole chake kidogo na mwingine anachora alama nyeusi juu ya kidole hicho kwa kutumia kalamu maalum.

Mwanamke amesimama. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati, sharti jekundu na suruali. Amevaa glavu nyaupe na begi ndogo kiunoni. Anashika boksi jeusi na begi la plastiki.

Hili ni eneo la kame. Lina vumbi jingi. Kila mahali ni udongo mwekundu uliyokauka. Kuna mwanamke ambaye amesimama na kuvalia nguo ndefu nyeusi. Macho yake, yanaonekana kama yana huzuni.

Hii inaonyesha utaratibu wa matibabu ya meno. Mikono miwili imevalia glovu za samawati. Mmoja unashikilia kifaa chenye rangi ya sambarau na medali ikielegezwa kinywani.

Kituo cha matibabu kiko hapa ndani yake kuna mwanamke aliye keti akiwa amevalia T shirt nyeupe yenye nembo. Mwanamke mwingine ambaye ni daktari wa meno amevalia sare nyeupe na kofia ya samawati kichwani.

Mwanamke amevalia barakoa na glovu za matibabu huku akijaribu kumsaidia msichana mwingine ambaye ameanguka. Msichana huyu amevalia kaptura na fulana yenye miraba akiwa ameganda kwenye kiti. Chumba kina samani chache na viti vimetawanyika.

Wazima moto wawili, wanasimas kwenye uwanja wa, nyasi kavu, wote wana fulana za njano, mmoja, anashika chupa nyekundu mkononi mwake, wamefunika vichwa vyao, lwa kofia za usalama.

Hii ilichukuliwa kutoka juu ikionyesha eneo kubwa lililofurika. Kuna maji ya kahawia yaliyofunika karibu kila kitu. Barabara iliyojengwa kwa udongo inaonekana ikiwa imegawanya maji.

Wanaume wawili wanakwenda na pikipiki kwenye maji ya matope mmoja anasukuma pikipiki kutoka nyuma, pikipiki hiyo ina rangi ya manjano na ina nambari za usajili dereva amevaa shati la rangi ya kahawia.

Hizi ni dawa. Kuna sanduku refu jeupe na chupa ndogo nyeupe kando yake. Kwote kuna maandishi. Pia imeelezwa kuna lugha ya ladha ya Cherry. Kuna maelezo mengine ya ziada juu ya utumiaji.

Mwanamke huyu amevalia barakoa ya samawati usoni. Yeye ana nywele zake ndefu ambze zimesukwa. Anashika sindano ndefu yenye dawa. Mkononi mwake kuna chupa ya dawa.

Hivi ni vifaa vya matibabu ikiwemo sindano na chupa ya dawa. Kuna mikono miwili ambayo imevalia glavu za samawati. Mkono mmoja, umeshika chupa ndogo ya glasi iliyo na maandishi.

Mwanaume ameshikilia mtoto mdogo mkononi mwake. Wote wamekaa kwenye benchi ndefu ndani ya chumba. Mwanaume amevaa barakoa usoni. Muuguzi amesimama karibu nao akijiandaa kumchoma sindano ya chanjo mtoto huyo.

Huyu ni muuguzi anayemwangalia mtoto mchanga, aliye ndani ya mashine maalumu ya kumtunza mtoto. Muuguzi amevaa koti ya rangi ya samawati na ana stethoscope shingoni mwake.

Mtaalam mmoja, amevaa shati jeupe na barakoa. Anachukua sampuli kutoka kinywani mwa mwanamke. Mwanamke huyo, amekaa, ana miwani na anatazama mtaalamu. Watu wengine wanangoja nyuma.

Wataalam wawili, wamevaa mavazi maalum ya manjano, wenye kofia na barakoa. Mmoja ameshika mtungi mwekundu, wenye alama hatari, akimtazama mwenzake.

Katika picha kuna tanki kubwa la maji juu ya meza ndogo ya mbao. Mazingira yana udongo mwekundu na nyumba nyingi za muda mfupi zimetawanyika kwote. Baadhi ya nyumba hizo zimetengenezwa kwa kutumia nguo na mbao.

Inaonekana kuna watoto wawili wakiwa wamesimama nje karibu na jengo. Mmoja wao anavalia sketi na shati la rangi ya kijivu. Mwingine anavaa suruali ya samawati. Wanashika mikono yao chini ya bomba ambalo linatoka kwenye ndoo kubwa.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi ya manjano. Kinga mikononi na barakoa. Anachanja mwanaume mwingine kwenye mkono wake. Mwanaume huyo amevaa shati ya manjano na barakoa imeshushwa chini ya kidevu chake.

Kundi la wafanyakazi wamekusanyika nje. Wanafunika vichwa kwa kofia za samawati na fulana za rangi sawa. Kila mmoja ana begi mgongoni. Wamebeba viti na meza, za kukunja.

Sindano inashikiliwa kwa mkono. Ndani ya sindano kuna dawa ya rangi ya dhahabu. Kuna kisanduku cheupe mbele. Kina maandishi. Ndani ya kisanduku kuna chupa ndogo.

Katikati, mtaalamu anazungumza na mwanamke Mtaalamu huyo amevaa koti nyeupe ya daktari na taa ndogo kichwani. Anatumia mikono yake kuelezea jambo. Mwanamke huyo amevaa nguo ya kiafrika yenye rangi ya njano.

Daktari amevaa koti jeupe la daktari na barakoa akimpa sindano mwanamke, mwanamke huyo, ameketi kwenye kiti cha mbao na anatazama mbele, kuna chombo cha plastiki cha samawati kinachoonekana kama kisanduku, cha kuhifadhi chanjo.

Mwanaume na mwanamke wameketi pamoja. Mwanamke, amevalia shati la rangi ya mchanga. Yeye amefunika uso wake, kwa barakoa nyeupe. Mwanamume, amevaa koti la samawati.

Jengo la hospitali limejaa maji ya mafuriko. Maji yanaonekana yakifunika eneo kubwa la mbele ya jengo hadi sehemu ya mlango ya kuingia. Kuna viti vya magurudumu vilivyoelea kwenye maji.

Darasani mwalimu anasimama mbele ya wanafunzi wake yeye anavaa shati nyeupe watoto wengi wamekaa kwenye madawati wengine wanashikilia mabango yenye picha kila mwanafunzi anapata ujumbe.

Chupa ndogo ya glasi yenye maandishi, iko katikati. Karibu kuna sindano safi ya plastiki, yenye rangi ya machungwa kwenye ncha yake. Chupa ndefu nyeupe, imesimama upande wa kulia na kando yake kuna chupa ya kahawia, iliyojaa vidonge.

Hii inatangaza biashara ya dawa za asili kuna vipande vya tikiti maji na mbegu nyeusi. Chupa za asali na chungu cha mbegu vipo . Chokaa na mchi zimejaa mimea . Chupa kadhaa ndogo zimesimama mbele ya bodi ya mbao.

Mtu ameketi, akishika chupa mbili za dawa mikononi mwake. Chupa hizi, zina rangi nyeupe. Moja, ameshika kwa mkono wa kulia na mwingine wa kushoto. Mtu huyu, amevalia koti jeusi na aproni nyeupe.

Hii ni chupa ya dawa za vidonge. Chupa ina rangi ya pinki na ina maandishi. Chini yake kuna maelezo mengine yanayosema vidonge hivi huongeza kinga ya mwili na kuboresha uzazi.

Hii inaonesha mazingira ya hospitali. Daktari wa meno, amevalia kanzu nyeupe, barakoa ya njano na tai inayomulika kwenye kichwa. Anachunguza kinywa cha mwanamke, aliyeketi kwenye kiti maalum cha matibabu.

Mwanaume anasimama mbele ya mti, akitazama juu kwenye pango lenye rangi ya machungwa, na maandishi meusi. Pango hilo, limetundikwa kwenye nguzo nyeupe. Nguzo hiyo, imezungukwa na mimea ya kijani, ikionyesha mazingira ya asili.

Barabara ina mafuriko mabaya na magari yanaonekana yakipita kwa shida. Mafuriko yamesababisha maji mengi kukusanyika barabarani. Kuna pikipiki ndogo iliyojaa abiria na gari la samawati.

Wafanyakazi wa uokoaji wamesimama mbele ya vifusi vya jengo lililobomoka. Wamevalia kofia ngumu za rangi ya manjano na fulana zenye maandishi. Wanawaelekeza wengine huku wakitafuta manusura.

Mwanaume amevaa kofia nyeusi na fulana ya kijivu yenye nembo, anashikilia mtoto mdogo akimpa chanjo ya matone kinywani, mwanamke amevaa kofia ya njano amemshika huyo mtoto kwa upole.

Chupa ndogo ya kioo ina dawa ya rangi ya manjano, ikiwa imefunikwa na kofia ya rangi ya pinki . Kichupa hiki, kina lebo nyeupe, iliyoandikwa kwa herufi nyeusi. Lebo hiyo, ina jina ambalo linaonyesha jina la dawa. Chupa hiyo, ina alama ambayo ni ishara ya ulimwengu wa biashara uliojaa usawa.

Chupa nyeupe iliyo na maandishi imelala kando yake. Vidonge vidogo vya njano venye umbo la mviringo vimetabakaa chini. Maandishi kwenye chupa yanaeleza manufaa na viambato vya virutubishi hivyo.

Jengo dogo la mbao, limesimama katikati ya mashamba. Limesimama juu ya msingi wa saruji likiwa na milango miwili ya mbao. Kando ya jengo, kuna tanki kubwa la maji jeusi, likiwa limewekwa juu ya msingi wa saruji.

Chupa nyeupe ndogo imesimama peke yake kwenye sehemu ya samawati, kwenye label limeandikwa kwa herufi kubwa, kuna mstari mweusi wa mseno chini ya neno, nyuma ya chupa hiyo kuna nyingine tatu.

Hili ni rundo la chupa ndogo za kioo ya dawa. Kila chupa ina kofia ya bluu na inasomeka. Maandishi mengine yanaeleza kuhusu mtengenezaji na ujazo wa dawa. Chupa mbili zipo wazi mbele na zingine zimewekwa kwa nyuma.

Bango kubwa la kitambaa cheupe limetundikwa kwenye mti. Juu yake kuna maandishi mekundu. Mwanamume mzee amevaa kofia nyekundu, shati la milia na suruali ya samawati, anaonekana akisoma bango.

Hii inaonyesha meza iliyojaa mizizi ya miti na mimea mingine ya kienyeji. Vitu hivi, vimewekwa juu ya kitambaa cheupe. Kuna chupa kadhaa za plastiki na za glasi zilizojaa vitu.

Mvulana amesimama mbele ya vivusi vya jengo lililobomolewa huku akiwa ameinua mkono wake amevaa fulana ya samawati na suruari yenye misitari nyeusi na kahawia.

Daraja limebomolewa na mafuriko huko, mto ukibeba udongo mwingi na miti iliyong'olewa, kundi la watu wamesimama kwenye kingo zilizo bomolewa wakitazama uharibivu huo.

Wanawake wawili wanachota maji. Mmoja wao amevaa nguo nyeusi na sketi ya kitambaa chekundu na njano. Ameshika bakuli la chuma na anajaribu kuchota maji kwenye shimo. Mwanamke mwingine amevaa sketi ya kitambaa chekundu na anasukuma mtungi wa rangi ya manjano.

Haya ni madawa. Kuna sanduku la dawa ambalo lina rangi ya manjano na maandishi meusi. Sanduku hili, lina nembo ya kampuni. Ndani ya sanduku, kuna pakiti mbili za dawa. Kila mmoja ikiwa na vidonge kumi.

Mwanamume anavaa miwani na ana barakoa ya kijani usoni. Yeye amevaa koti jeupe refu. Mikononi mwake, anashika bomba la sindano na chupa ndogo ya dawa.

Sindano na chupa za dawa zimetandazwa kwenye meza. Sindano hiyo, ina dawa ya rangi ya manjano ndani yake. Chupa ndogo imewekwa katikati. Ina maandishi. Kuna chupa zingine zimepangwa nyuma.

Tunamuona mwanaume amevaa mavazi ya kazi, mavazi haya ni ya rangi ya kijani. Amevaa kofia ya kijivu anakanyaka mashine ya sabuni kwa mguu. Mashine hii imewekwa kwenye ukuta wenye vighae.

Wanawake wawili, wamevalia koti nyeupe, barakoa na miwani. Wameketi kwenye viti, wakiendelea kufanya kazi. Mmoja wao, anatumia mashine ya kushona, akitengeneza barakoa. Huku mwingine, anatengeneza vifaa vile vile.

Wataalam kadhaa wa afya wamekusanyika karibu na mgonjwa wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na kofia, wengine wamevaa miwani kwenye macho mmoja anashikilia vifaa maalum.

Hiki ni chumba kikubwa cha matibabu, ndani yake kuna vitanda vingi vya wagonjwa vitanda vingi havina watu kuna daktari aliyekaa kwenye dawati mbele ya vyombo vingine, katika kona kuna televisheni .

Familia ya watu wa tatu baba, mama na mtoto. Wamekaa ndani ya chumba cha hospitali. Mtoto mchanga amevaa nguo ya rangi ya pinki na analala kwenye kitanda chako hospitali. Wazazi wake wamesimama wakimwangalia mtoto wao.

Wataalamu wa afya watatu wanamsaidia mwanamke mzee. Mmoja ambaye amevalia glovu na fulani nyeupe anachunguza sikio la mwanamke mzee huyu. Anatumia vifaa vya matibabu.

Mwanaume mmoja, amevalia kofia ya samawati na barakoa, huku akiwa na koti jeupe. Anafungua sanduku la dawa, akiiweka ndani ya chupa ya dawa. Kuna madawa mengi, ambayo yamejaa kwenye meza.

Kama mtari mrefu wa vyombo vya glasi, Kila chombo kidogo Kuna kofia ya njano, lebo nyeupe inasomeka. Dawa hizi ni za chanjo zimewekwa kwa usawa.

Inaonekana kuna wafanyakazi wawili wa matibabu waliovalia mavazi ya samawati, barakoa na glovu nyeupe. Wanasimama pande zote mbili za kitanda maalum. Kitanda hiki kina mtoto mchanga.

Hii inaonyesha sanamu, ya asili zilizotengenezwa kwa mbao au udongo. Kuna sanamu ya uso wa binadamu na juu yake kuna kengele. Kuna pia chupa za kale, iliyofungwa na kamba iliyosokotwa, yenye vitu ndani yake.

Bidhaa hizi ni za zamani sana. Zinafunikwa na vitambaa chafu. Moja ina rangi ya chungwa na imefungwa na kamba. Kitu kingine kinafanana na kioo kinaonekana pia kimetumika sana.

Watu kadhaa wananawa mikono kwenye kituo cha maji. Wote wamevaa nguo za rangi ya manjano na barakoa ya samawati, ikionyesha umakini wao. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa na umri mdogo na wamevalia suruali ya rangi ya samawati.

Huyu ni daktari wa meno. Ameketi kwenye kiti. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Daktari ana msaidizi wake, ambaye amevalia barakoa na glovu mikononi.

Hii ni dawa ya maumivu. Kuna sanduku jeupe na manjano. Kando yake, kuna chupa nyeupe na manjano yenye maandishi yale yale. Sanduku na chupa vina alama isiyo na maelezo yoyote.

Chumba kimejaa vyombo vya kitaalamu shanga na ngozi. Baadhi ziko kwenye bakuli. Kuna pia chungu za udongo na mabaki ya mwanzo. Vitu vingine ni vya kitamaduni pia na vimewekelewa kwenye meza, vikiwemo mabaki ya plastiki.

Barabara ya lami iliopakwa rangi ya kijani. Gari kubwa jeupe lenye tanki la rangi nyekundu limetengwa pembeni. Kwenye tanki kuna maandishi. Watu wawili wameonekana wakisimama karibu na gari hilo.

Chupa ndogo ya dawa, yenye kifuniko cha samawati na nembo, imewekwa juu ya meza. Kando yake kuna sindano, pamba na bendeji zinazoonyesha kuwa ni vifaa vya matibabu.

Hili ni sanduku la dawa. Dawa ina meno. Sanduku lina rangi nyeupe na maandishi ya samawati na nyekundu. Sanduku linaonyesha jina pia la dawa kwa lugha ya Kiarabu. Kuna pakiti ya dawa nje ya sanduku.

Hii inaonyesha vitu kadhaa, vya matibabu au vya maabara ,ndani ya chombo kikubwa cha plastiki cha samawati. Kuna chupa nyingi ndogo za glasi, zilizo na kiyowevu nyekundu na zimefungwa.

Wanawake watatu wamesimama kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi. Wamebeba masanduku mengi makubwa, ya rangi ya chungwa, yaliyo na maandishi. Pia wanaonekana kubeba mifuko mingi, ya plastiki, yenye mifuko ndani.

Hii inaonyesha watu watatu wamesimama kwenye nje ya jengo karibu na vituo vya kunawa mikono . Mwanamke aliye upande ya kushoto amevaa kanzu nyeupe na ananyunyizia dawa ya kusafisha mikono.

Mama mwenye mtoto mchanga ameketi akiwa na daktari. Mama amevaa nguo ya samawati na amefunika kichwa chake kwa kitambaa. Daktari amevaa koti jeupe, glavu na barakoa.

Kichanga cha nyasi kimejengwa katikati ya eneo kavu la mchanga. Kimefunikwa na vitambaa, na mlango wake umetengenezwa kwa kitambaa. Kando ya nyumba, kuna miti mikavu ya rangi ya kijivu, na kitanda kimoja, cha kijani kimepandwa mbele.

Kuna sanduku kubwa la dawa. hili sanduku lina maandishi na kina chupa kumi ya dawa ndani. Mkononi mwa mtu Kuna chupa moja na chupa nyigine tatu zimepangwa kwa safu mbele.